Kuna mhudumu wa afya pamoja na mgonjwa. Mhudumu huyu wa afya ameweza kukaa chini na kuvalia koti nyeupe. Mhudumu huyu anamuangalia mgonjwa wake kwenye macho. Huyu anaonekana kuwa ni daktari wa macho, na mgonjwa huyu anaonekana kuwa na shida ya macho.

Kuna mhudumu wa afya pamoja na mama aliyeshikilia mtoto wake mdogo. Mtoto huyo anapokea chanjo ambayo huwekwa kwenye mdomo. Mhudumu wa afya ameweza kuvaa nguo nyeupe na mgonjwa mama ya mtoto ameweza kuvaa kofia nyekundu.

Kuna mhudumu wa afya ambaye anashughulikia mgonjwa. Mgonjwa huyo ameweza kupanua mdomo yake na kushughulikiwa kwenye mdomo. Kuna wahudumu wa afya wawili ambaye wanamshughulikia mgonjwa huyu.

Kuna dawa hapa. Dawa hii iko kwenye mkebe ambao una ufuniko nyeupe. Dawa hii inajulikana kama Muarubaini. Ni dawa ya miti shamba ambayo inatumika kutibu magonjwa tofauti tofauti.

Kuna wahudumu wa afya wawili ambao wamebeba watoto wawili wadogo, na pia kuna mwanamke ambaye inaonekana kuwa ni mama wa watoto hao. Watoto hao wanaonekana kuwa ni mapacha.

Kuna jumba ambalo linateketea jumba hili limeweza kushika moto kila pahali, nyumba hili limejengwa na mabati inaonyesha mabati yake yakichomeka. Moto huu ni mkubwa.

Hapa kuna chungu, chungu hii inaonekana kutoa moshi, pengine inatumika kupika. Pia nyuma yake pia kuna chombo kadhaa ambazo ziko hapa.

Kuna watu wengi wamekusanyika hapa ,kuna ajali ambao imetendeka hapa. Hawa watu wengi wako hapa kushughulikia kuangalia .Pia lori ambayo imepata ajali inaonekana kuwa ni lori ya kubeba mafuta aina ya petroli.

Kuna mhudumu wa afya wawili, mmoja ameweza kuketi chini na mwingine ameweza kusimama .Hawa wanaonekana kuwa ni wahudumu wa afya ambao wanashughulika na meno. Kuna mgonjwa pia ameweza kulala kwenye kitanda na kushughulikiwa.

Kuna watu wengi ambao wamekuja kushuhudia ajali. Watu hawa watu ni mkusanyiko ya watu wengi ikiwemo wanaume na wanawake. Pia hapo kuna gari ambalo linaungua, gari hilo linaweza kutoa moshi nyeusi sana.

Kuna watu kadhaa hapa. Ikiwemo mwanaume, wamama pamoja na watoto. Wanaonekana kuwa wanachota maji. Maji hiyo wanachota kutoka kwenye mfereji. Pia katika picha kuna jengo ambalo liko.

Kuna dawa ka, kuna dawa hapa, dawa hii ni aina ya capsule ambayo iko, ni dawa nyekundu, dawa hizi ni mingi ama inawekwa kwenye chupa, chupa hii imeweza kufunguliwa na dawa kutawanyika kwenye meza.

Kuna ajali ambaye imetendeka hapa kando yake kuna watu ambao wamekuja kushuhudia hapa. Pia gari ambayo imetendeka imefanyika ajali inaweza inateketea na na moto kuonekana pamoja na moshi.

Kuna mkulima ambaye ako kwenye shamba yake. Mkulima huyu anapigia dawa, kupigia shamba yake dawa. Pia huyu mkulima ameweza kuvalia nguo ambazo zinatumika kumkinga dhidi ya kemikali zinazotumika hapo.

Kuna chupa ya dawa hapa. Chupa hii inatumika kuekea dawa. Kando yake kuna sindano, ni bidhaa ambayo inatumika kutoa dawa kwenye chupa ili kueka kwa mtu au kwa mnyama.

Kuna mhudumu wa afya, mhudumu huyu anaonekana kuwa ni daktari wa meno, pia kuna mgonjwa ambaye amelala chini na kuhudumiwa, ameweza kupanua mdomo yake na mhudumu huyu anaweza kumwangalia na kumtibu kwa meno yake.

Kuna wahudumu wa afya wawili pamoja na mgonjwa aliye lala kwenye kitanda. Wahudumu hawa wameweza kuvaa sare ambayo inatumika na wahudumu wa afya. Mgonjwa huyu anawekewa paipu kwenye mdomo.

Kuna mhudumu wa afya. Mhudumu huyu ameweza kukaa chini. Pia nyuma yake inaonekana kuwa kuna wahudumu wengine wa afya ambayo wako nyuma yake. Mhudumu huyu wa afya anaonekana kuongea na mgonjwa wake ambaye pia ameketi chini. Mhudumu huyu anamshauri mgonjwa wake.

Kuna dawa ambazo ziko kwenye meza hii. Dawa hii inaonekana ni chanjo ambayo inatumika kwa ugonjwa wa yellow fever . Inapewa watu ili kuzuia kupata ugonjwa wa yellow fever .

Kuna wanawake wawili ambao wako kwenye picha hii. Mwanamke mmoja ni mhudumu wa afya na mwingine ni mgonjwa ambaye ameketi chini. Mhudumu wa afya anachukua sampuli ya damu kwenye mkono wa mgonjwa.

Kuna mhudumu wa afya wa kike ambaye amesimama na kuvalia barakoa, amevalia barakoa na pia ameva, amevalia blouse ya samawati. Pia anaonekana kuwa anacho, anaondoa dawa kwenye chupa kutumia sindano.

Kuna watoto hapa wawili, watoto hawa wanaweza wananawa. Mmmoja ni mtoto wa kike na ilhali mwingine ni mtoto wa kiume. Nyuma yao kuna jengo ambalo liko nyuma yao.

Kuna mhudumu wa afya ambaye anashughulikia mtoto ambaye ameweza kushiikiliwa na mama yake. Mama yake ameketi chini na kumshikilia mtoto wake. Mhudumu wa afya amevalia nguo nyeupe na ameinama ili kumhudumia mgonjwa.

Kuna mwanaume ambaye ako kwenye boti ambayo liko kwenye maji. Boti hii inaonekana kuwa iko kwenye mto kwenye ziwa au mafuriko. Kwenye boti pia kuna bidhaa ambaye inaonekana kuwa ni bidhaa za nyumba kama vile sofa na godoro la kulalia.

Kuna mhudumu wa afya ambaye anawapa watoto chanjo. Kando yake kuna mama ambaye ameketi chini na kushikilia mtoto wake. Kando yake pia kuna wahudumu wawili ambao wamevalia nguo ya majano. Mtoto huyu anapokea chanjo hiyo kupitia kwa njia ya mdomo.

Kuna wahudumu wa afya. Wahudumu wa afya hawa wanahudumia watoto ambao wako kwenye sehemu ambaye imetengwa kwa watoto. Wahudumu hao wa afya wamevalia nguo ya wahudumu ya ma nurses .

Kuna mtu ambaye anasimama, mtu huyu anaonekana kuwa anasoma bango, bango hilo limeandikwa; dawa za mapenzi, nguvu za kiume, kumfungamke au mume dhidi na pia imeandikwa namba ya mhudumu huu. Nyuma na kando yake pia kuna miti ambazo ziko hapo.

Kuna mhudumu wa afya, mhudumu huyu wa afya ameshikilia dawa, kando yake kuna mgonjwa ambaye ameweza kushi, kuna mama ambaye ameshikilia mtoto wake, mtoto huyu ndiye anaonekana kuwa atapokea chanjo hiyo, nyuma yao kuna kuna kuna nyumba ambayo imetengenezwa kwa nyasi kwa aina ya Manyatta.

Kuna chupa mbili ambayo hizi chupa zinaonekana kuwa za chanjo inayotumika shidi ya virusi vya measels na ugonjwa wa mumps pamoja na ugonjwa wa rubela. Nyuma yake pia kwenye picha hii kuna boxi ambayo inatumika kuekea dawa hizi.